Mmea mchanga wa kijani kibichi unakua kwenye kikombe cheusi kilichowekwa kwenye bomba jeupe. Kuna mistari ya mabomba meupe yenye mimea mingine midogo inayoonekana nyuma. Eneo hilo limefunikwa na wavu wa kijani kibichi juu.

Mistari mirefu ya mimea ya letta inakua kwenye mabomba meupe. Mimea ya kijani kibichi na baadhi ya rangi nyekundu imeonekana. Mfumo huu unaonekana kama kilimo cha haidroponiki. Mazingira yanaonekana kama shamba la kisasa la mboga.

Mimea ya majani inaonekana inakua kwa mfumo wa kilimo cha hydroponiki. Mazao hayo yamewekwa ndani ya mabomba meupe ya pvc yaliyopangwa kwenye ngazi. Taa maalum ya ukuaji imetundikwa juu ikitoa mwanga kwa mimea hiyo.

Safu za mimea michanga yenye majani mabichi, imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo pangwa kwa usawa. Mfumo huu unafanya mimea ikue bila udongo, na unaashiria kilimo cha kisasa.

Mmimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha mfumo wa hydroponiki. Safu ndefu za mabomba zimewekwa kwa usawa. Eneo lote limefunikwa na wavu mweusi juu. Muundo wa mbao unaunga mkono mabomba na wavu.

Mkulima anatembea katika shamba la mahindi na maharagwe, huku mimea ikiwa imakua vizuri. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Anaonekana akichunguza shamba labda akifanya ukaguzi wa mazao.

Kuna mfumo wa upakiaji wa nyanya ambapo nyanya zimewekwa kwenye masanduku ya kijani na zinasafirishwa kwenye mikanda. Nyanya za rangi za chungwa na nyekundu zimepangwa kwa uangalifu. Kulingana na kiasi cha nyanya, mfumo unaonekana kuwa mzuri na wa kibiashara.

Trekta la kijani linasafiri kupitia safu ndefu za mimea michanga shambani likinyunyiza dawa au kufanya shughuli za kilimo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Hali hii inaonyesha shughuli za kilimo zinazoendelea ili kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri.

Mazingira ya ndani yamejaa kuku wengi wa rangi ya kahawia walio tapakaa sakafuni. Vifaa vya kulisha na kunywea vinaonekana vimewekwa katikati yao inaonekana kama bandana lenye idadi kubwa ya kuku

Chumba kimejaa uyoga mweupe uliooteshwa kwa wingi ukiwa umepangwa kwenye sakafu. taa zinaninginia juu zikimulika uyoga huo ulionekana kustawi vizuri. hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo cha uyoga.

Nyanya nyingi zilizokomaa na zilizo mbichi zimejikusanya kwenye mashina ikining'inia kutoka kwa kwenye vijiti. Zimepangwa kwa safu zikionesha bustani kubwa ya nyanya na uzio hafifu unaoonekana chini yake.

Nyanya nyekundu nyingi ziko kwenye mashine ya kusafirisha. Zinasafirishwa kupitia mfumo wa usindikaji. N,yanya chache za kijani zimechanganyika za zile nyekundu, huku mashine ikisogeza kwa ajili ya kuchambua au kusafisha. Chini ya mfumo huo majani na sehemu nyingine nyanya zimeanguka.

Shamba lenye udongo mwekundu, linaonekana likiwa na mistari mirefu na mimea midogo iliyopandwa. Mipira mieusi ya umwagiliaji imewekwa sambamba ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi linaonekana likiwa na safu za udongo ulioandaliwa kwa kilimo. Bomba kubwa jeupe linaonekana likivuka katikati ya shamba likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa maji.

Shamba linanyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji huku maji yakiruka hewani. Safu za mimea michanga zinaonekana kwenye udongo wenye unyevunyevu. Mitindo ya maji inaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba lililo limwa vizuri linaonekana likiwa na safu ya mimea michanga iliyo pandwa kwa utaratibu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na bomba jeusi zikiendelea kando ya kila safu zikipendekeza matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mifereji kadhaa iliyochimbwa ardhini imepangwa sambamba na mabomba meupe yamewekwa ndani yake. Mabomba hayo yameunganishwa na mfumo mkuu unaoendesha kote shambani. Eneo hili linaonekana kuwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Mifereji ya umwagiliaji imechimbwa shambani. Mabomba meupe yamewekwa ndani ya mifereji. Nyaya nyeusi ndogo zinaonekana zikitoka kwenye mabomba. Mimea ya mahindi na mimea mingine imeonekana kando. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani.

Shamba lililolimwa vizuri linaonyesha mistari mingi ya umwagiliaji wa matone. Mifumo ya bomba nyeusi imepangwa kwa usawa kwenye udongo wenye rutuba. Udongo umeandaliwa kwa uangalifu ukiwa na udongo mweusi na mabaki ya mimea. Miti ya kijani kibichi imeonekana mbali.

Safu za mimea michache imepandwa kwenye udongo zikifuata mabomba meusi ya umwangiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa kilimo na kwa mbali kuna mandhari ya kijani kibichi chini ya anga ya bluu.

Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye bomba jeusi la umwagiliaji. Mmea mdogo wenye majani mabichi unachipuka karibu na bomba. Udongo uliokauka unaonekana wazi mbele na nyuma ya bomba. Mazingira yanaonyesha shamba linalotumia mfumo wa matonezi.

Shamba la mimea limepandwa kwa safu huku mifereji ya maji ikipita katikati. Maji yanafurika kwenye mifereji hiyo yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na maji mengi na matope huku mimea ikiwa imesimama imara.

Udongo mwekundu uliolimwa umepangwa katika mistari mirefu. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mistari. Kuna nguzo za chuma zilizosimama zikiashiria ujenzi wa chafu. Eneo linaonekana kama shamba kubwa la kilimo.

Shamba lenye udongo mwekundu linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwa safu huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita kando yake. Baadhi ya maeneo yana nyasi ndefu ikionyesha ukuaji wa mimea.

Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa kwenye mistari ya udongo uliyolimwa. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda mimea. Kuna nyasi zinazokua nje ya maeneo yaliyotayarishwa kwa kilimo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na unyevunyevu.